Hizi ni magari yenye imepangwa kwa mlolongo mingi, kuna nyeupe na nyekundu ,yote ni magari mazuri yenye inauzwa kwa watu wenye wanataka watumie.

Ndizi, viazi, viazi vitamu na vitunguu vimewekwa kwa meza ili iuzwe, uuziwe, watu waende wakule.

Uwanja hii zimepakiwa gari, magari hizi ni za haina nyingi kuna ya kubeba mzigo, kuna nyingine ya kubeba mgonjwa hospitali.

Hizi ni shilingi za jamuhuri ya kenya shilingi hizi zinatumiwa katika nchi ya kenya ni shilingi kumi na ishirini.

Mama ako kwa soko anauza vitu vyake ambavyo amepanga kwa soko, amepanga vitungu, nyanya, viazi na pilipili anauza kwa soko kuuzia watu wenye wamekuja hapa ili wanunue vitu vyake.

Noti ya shilingi elfu moja ya mzee jomo kenyatta. Noti hii inatumiwa kwa nchi ya kenya na watu wote wa nchi ya kenya.

Hizi ni matunda zenye zimeekwa kwa meza. Kuna maembe na matunda zengine za aina nyingi. Zote zimeekwa kwa meza ili iuzwe. Watu wanakuja hapa wanunue hizi matunda na wachukuwe.

Matunda zimewekwa kwa aina mingi, kuna vitunguu, nyanya, mananasi na ndizi, mwenyewe anauza hizi. Ameweka zote kwa aina yake, amepanga yote anakauzia watu wenye wamekuja kununua.

Hii ni shilingi ya Kenya .Shilingi hii ni noti ya elfu moja ni ya mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya.

Duka hili iko na aina mingi za vitu vya kuuza kuna mpira imewekwa juu ,maji, karai, kuna soda na kuna watu wamekaa kando ya duka na wameshika karatasi kwa mkono wao.

Hapa ni soko, kuna maduka zenye zimejengwa ili mtu atumie kuuza vitu vyake, hawa ni wamama wenye wako kando ya barabara, wanauza matunda zao.

Hapa ni nyumba kubwa. Kuna magari yenye imewekwa kwa kando ya hii nyumba, kuna nyeupe, nyekundu iko kwa varanda ya hii nyumba.

Hii ni shilingi ya jamuhuri ya Kenya, imepangwa kwanzia mia tano, elfu moja kwa kiwango izi na zimewekwa kwa picha.

Mwenye baiskeli ameenda kwa duka, anunue vitu ambavyo anataka anunue kwa duka na kuweka kwa baiskeli yake ndio abebe. Kuna mtu mwingine amekalia pikipiki yake juu.

Hapa ni soko , kuna watu wanauza na wenye wananua vitu kwa soko, baba huyu ameweka shingo lake long'i na zingine wameweka kwa kiti ili auze , kuna mama mwingine huku anauza matunda kwa soko.

Hii ni shilingi ya noti ya elfu moja ya kenya ya mzee Jomo Kenyatta, hii noti ni noti ya elfu moja ya jamuhuri ya kenya ya mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa kenya.

Hapa ni soko kuna mahali nyanya inauzwa, huyu ni mwenye nyanya hizi ameipanga zote kwa laini na ameandika bei ya nyanya hizi zake.

Huyu mama amefunika uso yake na leso. Amekuja hapa kwa duka ili atoe pesa kwa simu yake ili apewe achukue kwa mkono yake.

Magari haya yamepangwa nje ya duka. Hapa ni pahali pa kuuza magari. Mtu mwenye anataka anunue gari anakuja hapa kwa duka ili achague gari ambacho analipenda na anunue.

Hizi ni matunda za kuuza , mkulima anapanda matunda zake shambani na zikiiva anazipeleka kwa soko ili auzie watu wenye wanakuja kununua ,hizi ni nyanya, kitunguu na dimu.

Hizi ni pesa za Kenya, noti ya elfu moja ya Mzee Jomo Kenyatta. Hzi noti zinatumiwa na watu wa Kenya.

Shilingi za Kenya zimewekwa kwa meza. Kuna shilingi tano, kumi na ishirini. Kuna noti za Kenya tena, noti ya mia mbili, hamsini, mia tano na ya elfu moja.

Hizi ni magari matatu imepangwa kwa mstari mmoja inaonyesha kwamba kuna wenyewe wameweka kando kufanya kazi au kuelekea kazi zao, wakati wamemaliza wakuje waendeshe gari waende kwao.

Hapa ni duka aya kuuzia vitu zinaekwa ili ziuziwe kwa watu wenye wanakuja kununua vitu hapa imefunguliwa wazi ili watu wajue kwamba duka hii imefunguliwa.

Gari nzuri sana iko na magurudumu nne yenye bad mpya. Gari hii inatumiwa kufanya matatu.

Hizi gurudumu za gari zimewekwa chini zinasafishwa na mtu ili ikuwe safi ili iuzwe ama iwekwe kwa gari.

Hii ni trakta yenye iko kando ya barabara iko na tochi mbele na nyuma, iko na magurudumu nne na iko na trela nyuma yake.

Hawa wako Kwa duka wanaangalia vitu ambavyo yamepakwa Kwa duka Kwa mstari kuna mstari hii imepakwa kuanzia chini paka juu hawa wanaona vitu ambavyo wanataka wachukue Kwa duka hili.

Hapa ni kiwanja. Kuna sherehe inaandaliwa. Watu wameweka gari zao kando ya kiwanja na kuenda mahali sherehe inaandaliwa.

Hizi ni vitunguu, nyanya, na viazi, zenye zimewekwa juu ya meza. Vitunguu, nyanya na viazi hizi ni za kuuza.

Hapa kiwanja, kuna sherehe inaandaliwa hapa. Magari mingi yamejaa kiwanja na wenye gari wamewacha na kuenda mahali sherehe inaaandaliwa.

Hizi ni shilingi ya Jamhuri ya Kenya. Kuna shilingi tano, kumi, ishirini, na arubaini. Kuna noti tena ya hamsini, mia moja, mia mbili, mia tano, na elfu moja.

Hapa ni barabara. Watu wamejaa na magari yamejaa tena. Watu wanatembea katikati ya barabara na wengine wanatembea kando ya barabara.

Hizi ni nyama, yenye imefungiwa juu, zingine zimewekwa juu ya meza na imekatwakatwa iwe ndogo ndogo.

Hizi ni noti za Kenya, ni noti ya elfu moja. Ni ya Mzee Jomo Kenyatta. Mzee Jomo Kenyatta alikuwa raisi wa kwanza wa Jamhuri wa Kenya.

Hizi ni magari mpya yenye imepangwa kwa mstari moja yote.

Hawa wamekalia gari juu wakiona sherehe yenye inaandaliwa kiwanjani. Kuna mwenye amevaa leso na mwengine ameshika simu kwa mkono yake.

Hapa ni duka ya kuuzia vitu. Vitu vingi za kuuza, zimeanikwa juu. Kuna mshipi, kuna dawa na aina nyingi za vitu zenye zinauzwa hapa.

Hapa ni duka ya kuuza maziwa , maziwa zenye zinazanyiwa kijijini zinaketwa hapa, na zinawekwa dawa hili ikae kwa muda refu na watu wanakuja kununua hapa hili waende watumie kwa manyumba yao.

Hapa ni duka, duka hii ni ya pesa. Wakati mtu anataka abadilishe pesa zake za Kenya, iwe ya Tanzania ama Uganda, anakuja hapa kwa duka ili abadilishe.

Hawa wanaume wawili wana salimiana wakiongea , huyu mwenye ameshika kifunguo mkono yake anaongelesha huyu mwingine.

Ni soko Kuna aina ya vitu ambavyo zinauzswa hapa soko kuna zenye zimewekwa juu na zingine zimefungiwa juu zingine ziko kwa meza.

Hapa ni barabara kuna magari zenye zimewekwa kwa mstari, na kuna manyumba za ghorofa nyuma ya hizi magari.

Hapa ni soko, kuna nguo zenye zimeanikwa juu, viatu na vitu vingi zenye zinauzwa hapa soko, viatu zingine vimewekwa chini.

Hizi ni pesa zenye ziko kwa kapeti, imepangwa kwa kapeti ni noti ya elfu moja, noti hii ni ya Mzee Jomo Kenyatta rais wa Kenya ya jamhuri ya Kenya .

Hizi ni magari zenye zimepakiwa kando ya kiwanja na wenye gari hizi wameenda kwa sherehe yenye inaandaliwa katikati ya kiwanja.

Huyu ni mamabiashara amesimama pahili vitunguu zimeekwa na kijana moja ako ndani ya trela ya lori anatoa vituunguu.

Hizi ni magurudumu za gari zimewekwa pamoja, pado ni upya zinauzwa hapa.

Hapa ni soko, kuna matunda ,ndizi ,mananasi na mahindi ya kuuza.

Hapa ni duka ya kuuzia. Kuna vitu zenye zimewekwa hapa duka ili watu wakuje wanunue hapa. Kuna vitu kama sukari, chumvi, unga na vitu zingine zenye watu wanatumia nyumbani.

Hapa barabarani ni gari kubwa ya magurudumu mengi na iko na trela kubwa yenye inabeba magari zingine ndogo.

Hapa ni duka ya maziwa. Maziwa yenye inaeza nywiwa kwa kijiji. Watu ama wafanyabiashara wa maziwa wanaleta maziwa yao hapa ili wauze.

Hapa ni duka ya maziwa. Maziwa zenye ziko kwa hii duka ni ya kuuza. Huyu anapima maziwa.

Hizi ni magari yenye imepangwa kwa laini moja kiwanjani. Magari hizi imepakwa rangi ya tofauti na kila gari imeandikwa namba yake.

Hapa ni soko kuna aina tafauti ya vitu zenye zinauzswa hapa kwa soko kuna nyanya, ndimu ndizi , vitunguu na mananasi.

Hapa ni nyumba kubwa yenye imejengwa. Magari ziko hapa ndani na watu tena wako ndani. Kuna wenye wanakaa na wengine wanatembea.

Hii ni gari yenye imesimama barabarani. Ndereva anakaa ndani ya hii gari yake.

Viatu hizi zimeanikwa juu kwa laini. Viatu hizi ni ya kukimbilia.

Hii ni mlolongo ya gari imejaa hapa barabara, Kuna aina nyingi ya magari hizi Kuna ya trela na yenye haina trela.

Gari hii imepakwa rangi mzuri sana, na imesimama pahali mzuri imejengewa.

Hapa ni duka ya kuuzia. Kuna vitu vya kuuza hapa ndani ya duka. Wateja wanakuja hapa kununua vitu ambavyo wanataka.

Hapa ni barabara ,kuna gari kubwa ya trela yenye inabeba gari ingine yenye imewekwa juu ya trela.

Hizi magari ni ya kuuza. Zimemepangwa kwa laini. Mkato ni upya.

Hizi ni magari zenye zimepakiwa kwa kiwanja. Gari hizi zimepakwa rangi ya aina tofauti tofauti na kuna nambari yenye imeandikiwa kila gari na iko tofauti kwa ya gari ngine.

Kwa soko, biashara mbalimbali inaendelea. Biashara yenye inaendelea hapa ni biashara ya kuuza mboga. Kuna wenye wamekuja kuuza mboga zao hapa kwa soko na kuna wenye wanakuja wanunue mboga hizi.

Hapa ni nyumba yenye imejengwa ili magari mpya inawekwa hapa kwa ajili ya mtu mwenye anataka gari mpya anakuja kununua hapa na wakati amenunua anawekewa gurudumu ya gari nne.

Hizi nguo zimeanikwa Kwa meza Kuna kabuti , shati na kaptura zote ziko Kwa soko zinauzwa Kuna nguo zingine zimeanikwa juu zimewekwa yote kwa aina mbalimbali kabuti zinawekwa pahali pao na shati zinawekwa Pahali zao tena.

Hapa ni duka ya kuuza vitu, Hawa ni wateja wamekuja duka hii wanunue vitu ambazo wanataka dukani.

Huyu ameshika pesa za Kenya mikono. Hizi noti zimepangua ni noti ya elfu moja , ni ya Mzee Jomo Kenyatta, raisi wa kwanza wa nchi ya Kenya.

Noti hizi ni shilingi za kenya ni noti ya mia tano na noti ya noti ya elfu moja.

Noti za kenya ya elfu moja ya Mzee jomo Kenyatta raisi wa jamuhuri ya kenya wa kwanza, hii noti ilikuwa ikitumika Kwa wakati wake kakini siku hizi zimepadilishwa.

Hizi ni pesa zenye zimepangwa, ni noti ya Kenya noti ya elfu moja noti hii ni ya Mzee jomo Kenyatta , rais wa kwanza katika jamuhuri ya kenya.

Hizi ni pesa za jamhuri ya Kenya. Ni noti ya mia mbili, mia tano na elfu moja.

Hizi ni magari mpya zimeekwa kwa laini moja, kuanzia gari kubwa hadi gari ndogo.

Hizi ni magari za kuuza mbili mbele na mbili nyuma. Iko na kioo upande mbili na inauza bei ya shilingi elfu tatu mia tano kwa shilingi ya Tanzania.

Kwa soko kuna watu wenye wanakuja kuuza na wenye wanakuja kununua. Kwa soko kuna nguo yenye imeanikwa kwa meza. Kuna zingine zimeanikwa kwa juu. Kuna watu wenye wamekuja kununua nguo. Huyo kijana amenunua nguo anabeba kwa mkono.

Hawa wako kwa duka ya Safaricom. Duka hii inafanya kazi nzuri kwa watu. Wanatengeneza laini wa watu wa Jamhuri ya Kenya ndio wakati mtu anataka aweke pesa zake anaeza weka kwa laini yenye ametengenezewa hapa duka.

Hapa ni duka ya kuuzia vitu kama unga, sukarui chumvi na zingine , hii duka imefunguliwa wasi na kuna mitungi ya kuuza, imeandikwa mpesa kumanisha wakati unataka kutoa pesa zako unaeza toa hapa kwa duka.

Hapa ni soko kuna aina tofauti ya vitu zenye zinauzwa, hizi ni ndizi, kitunguu, viazi vitamu na viazi zenye zimewekwa kwa meza.

Hizi magari ziko kando ya barabara. Iko kwa laini moja yote na ni ya kuuza.

Hao watu wawili wako kwa nyumba. Huyu mwingine anampea mwingine kifunguu ya gari na kuna karatasi yenye imewekwa juu ya meza, kalamu na gari ndogo ya watoto wadogo yenye wanachezea.

Gari hii iko kando ya barabara. Mwenyewe ameweka kando na kuenda nyumba yake. Gari hii bado ni mpya. Kuna magurudumu nne. Kuna taa mbele na nyuma.

Hizi ni gari ya aina tofauti tofauti, imewekwa kando ya barabara, zote iko na magurudumu nne nne.

Magari haya iko kwa kiwanja. Imewekwa kwa laini moja. Ikona na magurudumu nne na nambari yenye iliandikwa mbele yake ni tofauti na gari ingine.

Hii ni duka yenye imejengwa ili vitu vya kutumia nyumbani zinaletwa ili watu wakuje wanunue hapa

Hii ni nyumba kubwa yenye imejengwa. Kuna magari yenye iko kando yake na gari ingine iko kwa lami. Magari hizi ni ya aina tofauti.

Hizi ni matunda zenye zimewekwa kwa kreti zingine zimepangwa kwa meza na zingine zimefungiwa juu kuna nyanya, vitunguu, ndizi na aina zingine za matunda zenye zimewekwa juu ya meza.

Hapa ni duka ya kuuzia vitu kama sukari, chumvi, unga, na aina zote za vitu zenye zinauzwa kwa duka, hawa vijana wawili wamekuja hapa duka kununua vitu ambayo wanataka.

Mke huyu na wanaume hawa wawili wametoka kwa gari na wamesimama kando yao wakiangalia simu yao na wanacheka kuchekea vitu ambavyo wanaona kwa simu yao.

Gari hii iko kando ya barabara, imefunguliwa mlango. Wanangojea watu wenye wanaenda safarini ili waingie ndani ili wasafirishwe.

Huyu mtu ni mwenye anauza viatu hizi zenye zimeanikwa juu, zimefungwa na kamba na viatu vya aina moja zimefungiwa laini moja na zingine zinafungiwa laini ingine tena.

Hizi ni viatu vya kuuza zimefungiwa juu kwa laini viatu hizi za kuuza, wakati mtu anataka viatu ya kununua na unakuja kuchakua hapa.

Hapa ni duka ya maziwa. Kuna michoro zenye zimewekwa kwa ukuta. Michoro hizi inaonyesha ng'ombe mwenye anakula nyasi.

Hii ni noti ya Jamhuri ya Kenya. Ni noti ya elfu moja. Noti hii ni ya Mzee Jomo Kenyatta.

Mama huyu mwenye ameonyeshwa kwa picha ni mama mwenye anapeana mkopo kwa wafanyi biashara.

Hapa ni soko, viatu vya aina moja imefungwa kwa laini moja na wamama hawa wanauza vitu vyao kuuzia wenye wamekuja hapa soko kununua.

Huyu mwenye ameshika simu ameenda mpesa na amezionyesha pesa zenye akonaye kwa mpesa na majina ya watu ametumia pesa.

Gari hii imepakiwa kando ya kiwanja. Ikona trela, magurudumu nne na ikona vioo upande mbili. Kuna taa nyuma na mbele na mwenyewe ako nyuma ya gari.

Hizi ni maduka zenye zimejengwa, ili watu waweke vitu vyao vya kuuza. Hapa ni duka ya kuuza vitu na wakati mwingine unaweza toa pesa zako ama unaweza weka pesa zako.

Ni duka ya kuuzia. Imefunguliwa wazi ili wateja wakuje wanunue vitu ambao wanataka. Kuna mayai yenye imewekwa kwa gredi zao na vitu zingine zimewekwa kwa pahali ambapo inhitajika kuwekwa kwa duka.

Hapa ni soko, wamama wameleta matunda zao na mboga zao sokoni ili wauzie wateja ambao wanakuja kununua vitu sokoni. Kuna nyanya yenye imewekwa ndani ya kreti na ndizi zenye zimefungiwa juu na kamba.

Hapa ni kwa soko, kuna aina tofauti tofauti ya vitu zenye zinauzwa hapa. Kuna nguo, na kuna matunda mpaka zenye zinauzwa kwa soko. Naona kitunguu, nyanya, avokado na mpaka zenye zinauzwa hapa soko.

Hizi ni mzigo yenye imefungwa na kamba. Mzigo hizi kuna yenye ni kubwa na zingine ni ndogo. Mzigo yenye inapelekwa kwa soko ili ziuzwe.

Hii ni gari yenye imefunguliwa mlango na kifunguo imewekwa kwa mlango juu.

Watu wako soko wanauza matunda, mboga na aina zote za matunda ambazo wamebeba soko ili wauze wauzie ma customer wao wenye wanakuja soko wanunue vitu kwa hao wamama wenye wameleta vitu vya kuuza.

Haya ni magari yaliyowekwa kando ya kiwanja. Magari haya bado ni mapya. Magurudumu yake bado ni mazuri na bado ni mapya. Yamepakwa rangi tofauti tofauti ili kufoutisha izi magari.

Hii ni gari nzuri sana, iko ndani ya nyumba iko na kioo, taa na magurudumu nne na bado ni mpya.

Huyu mtu analala kitandani, anaona ngoma kwa simu yake, anaifinya kuona ngoma nzuri yenye anapenda.

Hapa ni soko. Kuna manguo zenye zimeanikwa juu na zingine zimewekwa chini. Ni ya aina tofauti. Kuna watu wanakuja soko kununua na wengine wanakuja kuuza.

Hapa ni soko, watu wengi wako hapa soko wakifanya shughuli yao, kuna yuna wenye wanaleta vitu kuuza na wengine wanakuja kununua.

Hizi ni magari zenye ziko kando ya barabara. Gari hizi ni za aina tofauti. Iko na magurudumu nne. Kuna taa nyuma na mbele ya hizi gari zote.

Hizi ni magari yenye imepangwa kwa mstari moja ndani ya nyumba .Magari haya ni ya kuuza .

Hizi ni aina ya viazi. Viazi hizi ziko juu ya meza na kipimo cha aina tofauti.